Mifumo ya umeme iliyofungwa madhubuti kwa ajili ya kupoza nishati hiyo, ili kusambaza katika maeneo mbalimbali ya umeme. Mifumo hii iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa, ikiwa imehifadhiwa kikamilifu kwa mashine maalumu ndani ya eneo hili.

Mifumo ya usambazaji wa umeme, iliyounganishwa madhubuti, inayotoa umeme sehemu moja na kupeleka sehemu nyingine, ikiwa imeunganishwa katika transifoma ndogo. Kifaa ambacho hutumika kupokea, kuchochea umeme na kupunguza umeme, kilichofungwa katika nguzo mbili ndefu.

Mifumo ya kisasa ya umeme transformer maalumu inayotumika kupokea umeme kuchochea na kupunguza nishati hiyo iliyofungwa juu ya nguzo mbili zinazoishikilia mashine hiyo, huku ikiwa imeunganishwa kwa nyaya zinazopokea na kupeleka umeme kwa ajili ya matumizi ya majumbani na viwandani.

Mifumo ya umeme iliyounganishwa katika nguzo ndefu, iliyo simikwa katika maeneo ya mitaani katika sehemu za uswahilini. Huku nguzo hiyo ikipokea nyaya zinazotoa umeme na kuingiza umeme, iliyofungwa mita mbalimbali zinazoingiza umeme kwenye makazi ya watu.

Mifumo ya kisasa ya nishati ya umeme, inayotumika kupokea, kuhifadhi na kusafirisha nishati hiyo kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, ikiwa imeundwa kwa vifaa na teknolojia ya kisasa; nyaya zilizounganishwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kusaidia huduma hiyo.

Huduma ya umeme inayosambazwa na shirika mahususi, ikipitishwa katika nyaya zilizofungwa kwenye nguzo imara iliyochimbwa katika ardhi; eneo la uswahilini. Huku katika nyaya hizo kukipita umeme mkubwa unaotoka eneo moja kuelekea eneo lingine.

Mfumo ya kisasa inayotumika katika uzalishaji wa nishati bora ya umeme, hususan umeme wa majumbani na maofisini. Huku kukiwa na venu vidogo na vikubwa, mashine za kisasa zinazotumika kupoza na kuhifadhi umeme, ukiwa kubwa na ndogo. Miundombinu safi, nyaya kubwa zinazosafirisha umeme kubwa na ndogo."

Huduma ya usafirishaji wa umeme, miundombinu inayotumika kusafirisha umeme kutoka eneo jingine kwenda eneo jingine. Huku kukiwa na mashine maalum inayotumika kupokea, kupoza umeme na kuchochea iliyoegeshwa katika nguzo mbili zilizosimikwa vizuri.

Taa za barabarani pamoja na alama na ishara za usalama, zilizowekwa kwenye barabara. Ikiwepo alama inayoruhusu mtu kuvuka iliyopakwa rangi ya pundamilia, kuonyesha mahali ambapo mtu anatakiwa avuke kutoka eneo moja la barabara na kwenda eneo jingine la barabara.

Taa za barabarani na alama za usalama, zilizochorwa katika eneo la barabara, zinazosaidia na kuongoza watu kuvuka, kutoka eneo moja la barabara kuelekea eneo jingine la barabara, ili kuepusha ajali zinazotokana na uzembe na ukiukwaji wa alama hizo.

Usafirishaji wa abiria na mizigo unaofanywa na vyombo vya moto pamoja na watu wanaopita katika njia hiyo, hususani wanaoingia na kutoka kupitia barabara ya lami iliyotengenezwa kwa kiwango kizuri, huku kikiwa na magari ya kisasa pamoja na vyombo mbalimbali vya moto vinavyotumia eneo hilo la barabara.

Magari yanayotumika kusafirisha abiria pamoja na mizigo, yakiwa katika eneo la barabara mahali ambapo magari hupishana yanayoingia na kutoka mjini. Huku kukiwa na magari tofauti tofauti ya kifahari na ya kawaida, yenye rangi mbalimbali kamanyeupe pamoja na nyekundu.

Vyombo vya uaafirishaji, magari ya kisasa yaliyobeba abiria pamoja na mizigo yanayopita katika eneo kubwa la barabara yenye kiwango cha lami, inayoingiza na kutoa magari ndani ya jiji huku kukiwa na abiria wengine na watu wanaotembea kwa miguu kandokando mwa barabara hiyo.

Usafirishaji wa mizigo na abiria unaofanyika katika barabara kuu ya lami iliyotengenezwa kwa viwango vizuri, inayoingia na kutoka mjini huku kukiwa na magari na vyombo mbalimbali vya moto kama pikipiki, baiskeli, magari ya mizigo, magari ya kawaida pamoja na magari ya abiria yanayosafirisha vitu mbalimbali.

Pikipiki yenye magurudumu matatu, unaofanywa na kampuni inayoitwa kwa jina la kiswahili jumuia, huku katika bajaji kukiwa na kijana aliyevalia mavazi nazifu sana akiongoza bajaji hiyo.

Kifaa maalumu cha kuhifadhia taka, chenye milango miwili, ambacho mlango wa kushoto mwanaume hutumia kuweka takamwili na mlango wa kulia mwanamke hutumia kuweka takamwili, kilichotengenezwa vizuri kwa teknolojia ya kisasa na mpya ili kufanikisha utunzaji wa mazingira.

Eneo la ukusanyanyaji wa takataka lililotengwa kando kando na nyumba ya watu. Huku tukiwa na takataka za aina tofauti tofauti kama karatasi, karatasi ndogo ndogo, takataka za mipira, mchanga kali, pamoja na vitu vingine. Huku ukiwa umezungukwa na majani yaliyo ota katika eneo hilo.

Wanawake na wanaume wakiwa katika eneo maalum mahali ambapo uhifadhi wa taka kufanyika, taka za aina mbalimbali zikiwemo za karatasi, taka za chupa taka za kemikali pamoja na taka nyingine nyingi, huku kukiwa na gari maalumu linalotumika kukusanya taka kwenye eneo hili.

Eneo maalumu lililotengwa mahususi kwa ajili ya uhifadhi wa takataka, hususani takataka za karatasi plastiki na chupa huku kukiwa na watu tofauti tofauti wanaohifadhi na kuokota taka sehemu hiyo.

Sehemu ya wazi, mahali palipotengwa mahususi kwa ajili ya utupaji na uhifadhi wa taka. Eneo hili likiwa limewekwa taka mbalimbali ikiwemo taka za karatasi, chupa pamoja na vitu vya ncha kali, likizungukwa na majengo mbalimbali ya makazi ya watu katika eneo hilo.

Vifaa maalumu vyenye magurudumu vilivyopakwa rangi ya njano na kufunikwa mifuniko imara, vinavyotumika kuhifadhia takataka zinazokusanywa katika maeneo mbalimbali. Vikiwa vimewekwa pamoja katika eneo la msituni, kwa ajili ya kusambazwa maeneo mbalimbali ya miji.

Kijana wa kike aliyevalia mavazi nadhifu sana pamoja na koti maalum linalotambulisha kwa shughuli za usafi, mikononi mwake akiwa ameshika ufagio mrefu wa chelewa, akisafisha eneo la barabara mahali ambapo watembea kwa miguu hupita hutoka na kuingia sehemu husika.

Kifaa maalumu cha kuhifadhia uchafu, kilichotengenezwa kwa plastiki ngumu, kilichopakwa rangi ya kijani iliyokoza. Huku pembeni ya kifaa hicho kukiwa na mfuko maalumu, wenye rangi nyeusi, ndani yake kukiwa na takataka zisizo za kimiminika, zilizokusanywa katika maeneo tofauti.

Mfumo wa maji uliowekwa katika tenki dogo lenye rangi nyeusi, lililofungwa mabomba yanayoingiza na kutoa maji ndani ya tenki hilo lililohifadhiwa katika nyumba ya kuishi. Huku kukiwa kumezungukwa na uzio unaotengenisha nyumba hiyo na barabara.